Magari madogo mawili yenye rangi nyeusi na nyekundu yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo kubwa la benki aina ya "IKO",Huku milango ya benki hiyo ikiwa wazi kwaajili ya kuruhusu wateja kuingia.

Wafanyakazi wa benki aina ya ABSA, wakiwa wamesimama mbele ya mabango makubwa yenye rangi nyekundu huku wakiwa wameshika vipeperushi vidogo vyenye rangi ya nyekundu vyenye jina la ABSA mbele yake.

Mwanamke mmoja muhudumu wa baa akiendelea kutoa huduma kwa wanaume watatu walioketi ndani ya baa hiyo, huku wakiendelea kupata kinywaji aina ya pombe.

Mwanaume mmoja anaetabasamu akiwa amesimama kwenye eneo linalotoa huduma ya kuuza vinywaji vyenye vilevi, huku mkono wake ukiwa umeshika glasi moja iliyowekwa juu ya meza.

Mtu mmoja akiwa kwenye eneo la bar pembezoni mwake kukiwa na glasi yenye kinywaji iliyowekwa juu ya meza huku vinywaji vingi vyenye vilevikiwa vimepangiliwa ndani ya jokofu na kabati lililowaza.

Viti vingi vilivyopangwa vizuri na meza katikati yake, zilizobeba vinywaji aina mbalimbali kwenye eneo maalumu linalotoa huduma ya kuuza vinjwaji vyenye vilevi.

Magari mengi yenye rangi nyeupe ya ukubwa na aina mbalimbali, yakiwa kwenye eneo maalumu la maegesho ndani ya ofisi inayotoa huduma ya kuuza bidhaa za magari.

Kampuni ya uuzaji na usambazaji wa magari aina ya "BMW", ikiwa imeegesha magari yake matatu yenye rangi nyeusi, ndani ya eneo maalumu linalohifadhia magari.

Mwanaume mmoja aliyefunika kinywa chake kwa barakoa, akiwa amesimama mbele ya maegesho ya magari ndani ya kampuni ya 'HYUNDAI' inayotoa huduma ya kuuza na kusambaza magari.

Magari mawili yenye rangi nyekundu, yakiwa yameegeshwa eneo maalumu ndani ya ofisi, inayoshighulika na uuzaji wa magari aina ya "Hyundai".

Kampuni inayoshughulika na uuzaji wa magari aina ya ¨hyundai¨, ikiwa imehifadhi magari yake mengi yenye rangi nyeusi eneo maalumu la maegesho ya magari.

Mwanadada mmoja mfanyabiashara, akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, akiendelea na shughuli za upimaji wa maziwa kwa kutumia jagi na kuliweka ndani ya kidumu.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka maalumu linatoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku pemebezoni kukiwa na jokofu kubwa lenye rangi nyeusi.

Mashine maalumu inayohifadhia maziwa ya moto halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani za maziwa pembezoni kukiwa na meza ndefu yenye rangi nyeupe ya chuma.

Mtu mmoja akiwa amesimama pembezoni mwa mlango ulio wazi wa duka linalotoa huma ya kuuza bidhaa za maziwa lililochorwa maziwa, mikate, pamoja na mayai.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku vinywaji mbalimbali kama vile soda na juisi vikiwa vimepangiliwa ndani ya makabati yaliyowazi.

Wanawake mbalimbali wakiwa ndani ya duka la ushirika la "NAROPIL", linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa. Wakiendelea na shughuli za kupata bidhaa hiyo ndani ya duka hilo.

Wanamume wawili mrefu kwa mfupi wakiwa wamesimama mbele ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku pembezoni kukiwa na jokofu liliilosheheni bidhaa hizo.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa ya moto ya ng'ombe, ikiwa imewekwa mbele ya gari kubwa linalotumika kwa ajili ya kusafirishia watu, huku pembezoni kukiwa na gari dogo la chuma.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa ya moto halisi ya ng’ombe, ikiwa ndani ya duka kubwa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku nafaka mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa ndani ya magunia.

Mwanadada mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa akiendelea na shughuli za upimaji wa maziwa kwa kutumia jagi pamoja na kisado cha plastiki.

Mwanamume mmoja akiwa amesimama mbele ya mashine maalumu inayotumika kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mwanadada mmoja mfanyabiashara aliyevalia koti jeupe, akiendelea na shughuli za upimaji wa maziwa kwa kutumia majagi, akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu ya kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku majokofu mengine yakiwa nyuma ya mashine hiyo.

Mwanadada mmoja akiendelea na shughuli za upimaji wa maziwa kwa kutumia kisado cha plastiki na kuweka ndani ya jagi, akiwa amesimama ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine moja ya kuhifadhia maziwa harisi ya ng'ombe ikiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa lililo chorwa bidhaa mbalimbali pamoja na mayai, mikate, keki na bidhaa za maziwa.

Vijana wengi wa kiume, wakitabasamu ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku mikononi mwao wameshika vikombe vilivyojaa maziwa.

Watu wanne wakiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, Huku milango ya duka hilo ikiwa wazi kuruhusu wateja Kuj kufanya manunuzi.

Wanamume wawili wakiwa mbele ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, wakiendelea kupata huduma kwenye duka hilo, huku mwanamke mmoja akipita pembezoni mwa duka na mmoja akiwa amekaa mbele ya duka hilo.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mbele ya duka linalotoa huduma za kuuza bidhaa ya maziwa, lililoachilia milango yake wazi kwa ajili ya kuruhusu wateja Kuja kununua maziwa hayo.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni na kijana mmoja wa kiume akiwa ameshika usafiri aina ya baskeli, wakiwa mbele ya duka la Machani linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Duka la Edeni linalo toa huduma ya kuuza bidhaa ya maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa imefungua milango yake wazi kwa ajili ya kuruhusu, wateja kuja kununua bidhaa hiyo.

Mashine mbili zinazotumika kuhifadhia aina ya maziwa, zikiwa ndani ya duka maalumu linalouza na kutoa huduma ya bidhaa hiyo.

Watu wawili, wa kike na wa kiume, wakiwa wamesimama mbele ya duka la "Kieni" linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku mashine moja inayotoa maziwa ikiwa pembeni yao.

Mwanaume mmoja akipima maziwa kutoka kwenye mashine inayoifadhia maziwa ya moto ndani ya duka maalum linalotoa na kuuza bidhaa aina hiyo

Mwanadada mfanyabiashara aliyevalia koti jeupe, akiwa amesimama mbele ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine mbili zikiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, mashine moja ikitumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, na mashine nyingine ikitumika kwa ajili ya kuhifadhia mafuta ya kupikia.

Mashine moja inayotumika kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa, huku kiti kimoja cha plastiki chenye rangi ya kijani kikiwa mbele ya duka hilo.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa lililopakwa rangi ya samawati, kijani, nyeupe na kahawia.

Mashine inayotumika kuhifadhia maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa imewekwa nje pembezoni mwa duka linalouza bidhaa za maziwa.

Mashine inayotumika kuifadhia maziwa halisi ya ng'ombe ya moto, ikiwa ndani duka maalumu linalojiusisha na shughuli za kuuza bidhaa za aina hiyo.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa halisi ya ng'ombe, ikiwa katika duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mashine maalumu inayotumika kuhifadhia na kutoa huduma ya maziwa, ikiwa imechorwa mtoto mmoja, aliyeshika glasi ya maziwa akitabasamu.

Duka la kisasa linaloto huduma ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani likiwa limepangilia bidhaa zake nyingi aina ya viti vya masofa, viti vya kulia chakula, meza, taa mbali mbali, makabati pamoja na vitanda.

Duka la kisasa linalotoa huduma ya kuuza na kutengeneza bidhaa za samani, likiwa limepangilia bidhaa zake kama vile viti aina ya masofa, vitanda, meza, mito na makabati mbalimbali.

Makabati mawili madogo yenye rangi nyeupe na madroo yenye rangi ya kahawia, yakiwa ndani ya duka maalumu linalotoa huduma ya kuuza na kutengeneza bidhaa za samani.

Ofisi inayotoa huduma ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani, ikiwa imepangilia bidhaa zake kama vile viti aina ya masofa na meza kubwa kwa ndogo.

Duka la kisasa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa, likiwa limepangilia bidhaa zake aina ya viti vya masofa, meza ndogo na mazulia mbalimbali.

Viti vinne vilivyochongwa kwa mbao nzuri pamoja na meza ya kulia chakula, vikiwa vimepangwa katika duka mbele ya duka linalotoa huduma ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani.

Duka linaloa huduma ya kuuza na kutengeneza bidhaa za samani, likiwa limesheheni bidhaa zake nyingi kama vile; viti aina ya masofa, makabati, magodoro, viti vya plastiki na meza .

Mwanamume mmoja akiwa amesimama mbele ya duka maalum linalouza bidhaa za samani, huku makochi mengi yenye rangi mbalimbali yakiwa yamewekwa mbele kwa ajili ya wateja kununua.

Duka maalumu linalotoa huduma ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani, likiwa limepangila bidhaa zake nying kama vile viti vya ofisini pamoja na meza.

Duka linalotengeneza na kuuza samani likiwa limesheheni bidhaa zake nyingi kama vile viti aina ya masofa, meza ndogo na kubwa, vitanda mbalimbali na picha za ukutani.

Kiti aina ya sofa pamoja na meza ndogo, vikiwa vimewekwa nje, mbele ya ofisi inayotoa huduma ya kutengeneza na kuuza samani.

Duka kubwa linalotoa huduma ya kutengeneza na kuuza samani. Likiwa limesheheni bidhaa nyingi, kama vile viti aina ya masofa, meza kubwa kwa ndogo pamoja na makabati mbalimbali.

Bidhaa za samani aina ya vitanda unavyoweza kuweka magodoro mawili, vikiwa vimepangwa nje ya ofisi inayo uza na kutengeneza samani tayari, kwa ajili ya wateja kununua.

Wauzaji na watengenezaji wa samani, wakiwa wamepangilia viti na meza ya kulia chakula, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Bidhaa za samani aina ya viti, meza, mazulia, urembo wa ukutani na makabati mbalimbali, vikiwa vimepangwa ndani ya duka maalamu, linalotoa huduma za kuuza bidhaa hizo.

Duka linalotoa huduma ya kutengeneza na kuuza samani, likiwa limehifadhi bidhaa zake aina ya; viti vyakulia chakula, viti vya masofa, viti vya ofisini, vitanda mbalimbali, saa za ukutani na mazulia.

Wauzaji na watengenezaji wawili wa bidhaa za samani wakiwa ndani ya ofisi yao wakiendelea na shughuli za kuranda mbao, kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali.

Kiti kizuri aina ya sofa na kimeza kimoja kidogo, vikiwa vimewekwa nje ya duka la samani tayari kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka linalotoa huduma ya kutengeneza na kuuza samani likiwa limepangilia bidhaaa zake ndani kama vile masofa, vitanda, meza, viti vya aina mbalimbali.

Duka linalouza na kutengeneza samani, likiwa limesheheni bidhaa nyingi aina ya viti, meza, makabati ya ofisini na makabati ya nyumbani.

Ofisi inayojishughulisha na kuuza bidhaa za samani, ikiwa imepangilia bidhaa zake aina ya viti, meza na makabati madogo kwa makubwa, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Duka linalouza na kutengeneza bidhaa za samani, ikiwa imepangilia bidhaa zake aina ya viti vya mbao pamoja na vitanda.

Duka linalo shughulika na utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani, likiwa limesheheni vifaa vyake kama vile meza viti aina ya masofa viti vya kulia chakula vitanda pamoja na makabati.

Mwanamume mmoja akiwa ameketi juu ya kiti chenye rangi nyekundu, kwenye eneo la mapokezi ya hoteli, huku viti mbalimbali pamoja na meza vikiwa vimepangwa kwenye eneo hilo.

Mhudumu mmoja wa hotelini akiwa anapita katikati ya jengo kubwa lililosheheni viti vingi na meza, vilivyopangwa kwa ajili ya kuruhusu wateja kuketi kwenye eneo hilo.

Wahudumu wakike wawili wa hoteli wakiwa ndani ya eneo la kupokelea wageni, Huku mwanaume Mmoja akiwa amesimama mbele ya eneo hilo.

Kabati kubwa la mbao likiwa limeweka eneo ya mapokezi ya hotelini, huku meza mbili za mbao zikiwa mbele yake na kiti kimoja cha kukalia wageni kikiwa pembeni.

Wanawake wafanyabiasha wa zao aina ya nyanya wakiwa sokoni, huku wakiendelea na shughuli za kutoa huduma kwa wateja; wanaoendelea kununua nyanya hizo.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiendelea kutoa huduma kwa wateja ndani ya soko, huku mazao mbalimbali kama vile matunda ya machungwa, bamia, vitunguu vikiwa vimesheheni ndani ya soko hilo.

Soko likiwa limesheheni vyakula vingi vya nafaka vilivyohifadhiwa ndani ya magunia. Huku wateja na wafanyabiashara wa soko hilo wakiendelea na shughuli za mauzo na manunuzi.

Soko lililosheheni mazao aina ya karoti, ndizi na mboga za majani, huku wafanyabiashara wa soko hilo wakiendelea na shughuli za upangaji na kutoa huduma kwa wanunuzi.

Soko likiwa liimesheheni mbogamboga na matunda mbalimbali, kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, karoti na mboga za majani huku wauzaji wa soko hilo wakiendelea kutoa huduma kwa wanunuzi.

Soko lililosheheni matunda na mboga mbalimbali kama vile maembe, ndizi , maboga, huku wafanya biashara wa soko hilo wakiendelea kutoa huduma kwa wanunuzi wengi wa aina mbalimbali.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara wa soko akiendelea na shughuli za upangaji wa bidhaa zake aina ya viazi, na kuziweka ndani ya ndoo ndefu za plastiki na visado vidogo.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa sokoni, akipangilia bidha zake kama vile; nyanya, ndizi, hoho ,karoti, matango na vitunguu, juu ya meza maalumu ya kuhifadhia mazao hayo.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya soko wamebeba mfuko mwekudu wenye mboga ndani yake, wakiwa mbele ya genge linalouza nyanya, ndizi, viazi, mayai na mbogamboga nyingine.

Wateja wengi wa kike na wakiume wakiendelea kufanya shughuli za ununuzi ndani ya Soko, lililosheheni bidhaa mbalimbali, kama vile mapochi ya wanawake, viatu na vitu vingine.

Soko lililosheheni mbogamboga na matunda mbalimbali, wafanyabiashara wa soko jilo wakiendelea na shughuli ya kutoa huduma kwa wanunuzi mbalimbali.

Wafanya biashara wanawake wawili wa sokoni wakiwa wamesimama mbele ya meza zilizosheheni matunda, aina ya machungwa, ,maepo ya kijani, maepo mekundu, mapapai pamoja na ndizi.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za nguo, likiwa limesheheni nguo nyingi zilizopangiliwa ndani ya makabati ya chuma yaliyowazi.

Duka maalumu la kisasa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za nguo, likiwa limesheheni nguo nyingi za kiume aina ya mashati yaliyopangwa na kuning'inizwa ndani ya makabati yaliyo wazi.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za nguo, likiwa limesheheni nguo nyingi zilizopangiliwa na kuning'inizwa ndani ya makabati ya chuma.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali likiwa limesheheni nguo nyingi aina ya makoti ya suti yaliyopangiliwa na kuning'inizwa ndani ya makabati za nguzo za chuma.

Duka la kisasa linalotoa huduma ya kuuza bidhaa mbalimbali likiwa limepangilia bidhaa yake aina ya vipochi vya wanawake juu ya makabati yaliyowazi.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali likiwa limesheheni nguo nyingi za kike na za kiume. Zilizopangiliwa ndani ya makati yaliyowazi, huku nyingine zikiwa zimevalishwa kwa wanasesere wenye miili kama ya wanadamu.

Duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, likiwa limesheheni nguo nyingi za kiume, mashati na suruali zilizopangwa na kuning'inizwa ndani ya makabati yaliyowazi.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za watoto, aina ya nguo na viatu, ikiwa imesheheni nguo za magauni mbalimbali, yaliyotundikwa na kuhifadhiwa kwenye makabati yaliyowazi.

Mtu mmoja akiwa ndani ya soko la kisasa lililopo ndani ya jengo maalumu lililosanisiwa kwa sakafu ya vigae, huku mkono wake ukiwa umeshika bidhaa aina ya mayonaizi, pembezoni kukiwa na bidhaa nyingine nyingi zilizohifadhiwa ndani ya makabati yaliyowazi.

Duka linalouza bidhaa za viatu likiwa limesheheni viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyonin'ginizwa na kuhifadhiwa ndani ya makabati yaliyo wazi.

Soko la kisasa lililowekwa ndani ya jengo maalumu, lililosanifiwa kwa Sakafu ya vigae, likiwa limesheheni vyakula vingi vilivyopangiliwa vizuri ndani ya makabati yaliyowazi.

Soko la kisasa likiwa limepangilia vifaa vingi vinavotumia umeme kama vile majiko, runinga, majokofu makubwa kwa madogo pamoja na redio.

Mwanadada mmoja aliyesimama ndani ya soko la kisasa, akiwa ameshika bidhaa na kuiangalia kwa makini, mbele yake kukiwa na kitoroli kidogo cha chuma.

Soko la kisasa likiwa limesheheni vyakula vingi vya nafaka, vilivohifadhiwa ndani ya magunia, na kufunika kwa makaratasi ya plastiki kisha vikaratasi vidogo vyenye nyeusi na maandishi meupe vikiwa vimewekwa pembeni kuonesha aina ya nafaka hizo.

Mwanadada mmoja aliyevalia suruali ya rangi nyeusi na shati lenye rangi nyekundu, akiwa kwenye soko la kisasa, huku akiweka bidhaa aina ya soseji ndani ya kikapu cha plastiki chenye rangi nyeusi.

Soko la kisasa lililo ndani ya jengo maalumu lililopigwa kwa sakafu ya vigae safi, likiwa limesheheni vyakula na matunda mengi yaliyopangiliwa kwa ustadi kwenye makabati yaliyowazi.

Soko la kisasa likiwa limesheheni vinywaji mbalimbali na viungo vya chakula vilivyopangiliwa juu ya ,makabati yaliyo wazi.